Shamba lenye rutuba tele linakuza mimea mahindi ambayo yamemea matawi yake ni ya rangi ya kijani pana miti pale nyuma na nyasi imemea chini yake.

Mkulima mmoja mzima mwenye afya anaonekana yu tayari kwenye shughuli zake za kila siku, amesimama kando ya ng'ombe mwenye maziwa ambaye ngozi yake ni ya rangi nyeusi na nyeupe, maji inatiririka kutoka kwenye mfereji.

Mkulima mmoja mwanamke, aliyevalia nguo nyekundu. Anaonekana pamoja na watu wengi wawili wanaume. Migomba inaonekana kila mahali. Majani yake yametandazwa chini na ndizi imevunwa pamoja.

Mama moja mkulima aliyevalia shati nyeusi yuko shambani kwenye shughuli zake za kila siku, migomba nyumba yake na majani yake yenye rangi ya kijani yanapendeza sana, miti pia inaonekana pale.

Wakulima wawili waliosimama juu ya gari yenye mitungi mingi. Wanaonekana wakimpa mtu mmoja aliyevalia nguo nyeupe na kofia kichwani. Anaitilia maziwa kwenye kifaa kikubwa, kupitia kichungi.

Migomba imesimama tisti. Majani yao yenye rangi ya kijani yanapendeza sana. Jua inawaka. Katikati yao kuna njia inayopenya na mavuno ya ndizi inaonekana kwa wingi sana.

Ngombe wenye maziwa wanaonekana wamesimama chini ya kivuli . Wakulima wawili waliovalia sare nyeupe pia wanaonekana wanaendeleza shughuli zao za kila siku, jua kali inawaka juu yao.

Mwanamke mmoja mkulima anaonekana akiwa amevuna ndizi kutoka kwenye shamba . Migomba imesimama nyuma yake, pamoja na miti yenye rangi ya majani. Jua inawaka juu yake kwa ukali.

Watu kadhaa wanaonekana nje, wakiwemo mwanamke na wanaume, wakifanya shughuli za ununuzi kwa mfanyibiashara mmoja anayeuza maziwa wakati wa usiku. Taa inaonekana ikiwa inawaka pale.

Mandhari ya kupendeza inaonekana. Miti ya kijani inaonekana kila mahali. Milima inaonekana kwa umbali. Migomba iliyokomaa pia inaonekana pale na nyasi iliyojaa pale mbele pia inaonekana.